Kikundi cha madaktari wamevalia nguo za upasuaji za kijani na buluu, wakizunguka meza ya upasuaji. Vifaa vya matibabu na taa za upasuaji zimewekwa karibu na meza vikionyesha mazingira ya hospitali.

Muuguzi amevaa sare ya rangi ya waridi na barakoa ya buluu, akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa huyo, akiwa amevaa barakoa nyeupe, anapokea chanjo begani kutoka kwa muuguzi.

Mfanyakazi wa matibabu amevalia mavazi kamili ya kujikinga. Anaonekana akimhudumia mgonjwa aliyelala kitandani. Mgongo wa mgonjwa unaonekana ukielekea kwenye mashine mbali mbali za matibabu zikionyesha hali mbaya ya kiafya.

Mwanamke amevaa barakoa na aproni ya bluu yenye maandishi ya kiafya. Anazungumza na watoto watatu. Watoto wamevalia nguo rahisi na wamesimama mbele ya ukuta wa bati. Hali hii inaashiria kampeni ya elimu ya afya au msaada wa kijamii.

Huduma za kliniki lililopewa Beyond Zero Mobile Clinic na kuandikwa Laikipia County juu yake limesimama katikati. Kando yake kuna kikundi la wanawake wamekaa wakionekana wakisubiri huduma.

Wanawake watatu wamekaa kwenye viti vya bluu. Wakishika nguo za ndani na sabuni. Mwanamke mmoja amevaa barakoa ya kijani. Akionyesha tahadhari za kiafya.

Kikundi cha watu kimekusanyika nje. Mmoja wao akiwa amevalia fulana ya buluu yenye maandishi COMMUNITY HEALTH WORKER mgogoni. Yeye anaketi akionekana kuongea na watu wengine walioketi mbele yake. Baadhi yao wakiwa wamevalia fulana za buluu pia.

Mwanamke anatabasamu kwa upana akionyesha meno yake meupe na safi ,mikono miwili iliyovaa glovu za samawati inashikilia zana za meno ikionyesha kuwa mwanamke huyo anafanyiwa uchunguzi au matibabu ya meno.

Mdomo wa mtu umefunguliwa wazi, ukiangazia meno ya juu na ya chini. Meno yaliyo chini yamepangwa vizuri ingawa meno ya juu yanaonekana kuwa na mapengo na jino moja limevunjika.

Daktari wa meno amevaa glovu za buluu na koti jeupe la daktari, akishikilia mfano wa meno. Kwa mkono mmoja anashikilia mfano wa taya ya binadamu na kwa mkono mwingine anashikilia mswaki mwekundu.

Mikono miwili iliyovalia glavu nyeupe inashika mdomo wa mtoto mdogo ili kufichua meno yake. Mdomo wa mtoto huyo una meno machache meupe na fizi zenye rangi ya waridi.

Mwanamke aliyevaa barakoa na mavazi maalum ya kijani anampima mtoto mdogo. Mtoto huyo amelala kitandani uku akitabasamu na kupokea huduma. Nyuma yao kuna wanaume wawili walioketi na kufanya kazi. Wote wakiwa wamevalia mavazi sawa.

Madaktari wawili, wakiwa wamevaa barakoa na nguo za hospitali. Wanampa mgonjwa matibabu. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalumu cha matibabu ya meno, huku madaktari wakifanya kazi kwenye kinywa chake.

Meno meupe na safi ya mtu yanaonekana yakisafishwa na daktari wa meno. Mtaalamu huyo akiwa amevaa glovu za buluu, anatumia kifaa maalum chenye brashi ndogo kusafisha uso wa meno.

Mtu anaonekana akitumia kijiti cha miti kama mswaki kusafisha meno yake. Kinywa chake kiko wazi na meno yake ya juu na chini yanaonekana wazi. Meno yake mengi ni meupe lakini kuna pengo la jino upande wa chini.

Vifaa kadhaa vya daktari wa meno vimewekwa juu ya uso wa zambarau. Vifaa hivi vimetengenezwa kwa chuma kinachongaa na vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Moja ya vifaa hivi ni kioo kidogo kinachotumiwa kuchunguza meno.

Sehemu yenye marufiko inaonyesha watu kadhaa wakijaribu kuvuka maji machafu, wengine wamesimama kwenye sehemu ya juu wakitazama, huku wengine wakiwa wamebebwa na watu wazima kuvuka maji.

Mwanaume mmoja amesimama mbele ya moto unaowaka kwenye nyasi kavu. Moto huo unazagaa kwa kasi mbele yake, ukiacha moshi na miale mikali ya moto.

Mwanamke anatabasamu, akiwa amevaa shuka ya rangi nyekundu na manjano yenye shanga nyingi shingoni. Mkono wa mtu unaonekana ukimpatia pesa ikionyesha mwingiliano wa kifedha.

Watu wengi wamekusanyika karibu na eneo la ajali ya barabarani ambapo magari na mabasi mengine yameharibika vibaya. Vipande vya magari vilivyoharibika vimetapakaa barabarani vikionyesha ukubwa wa ajali.

Eneo lililojaa mafuriko linaonyesha watu wengi wakitembea kwenye maji machafu. Mbele kabisa, mwanamke amesimama ndani ya maji akiwa amevalia nguo nyeusi na nyeupe. Nyuma yake, kikundi cha wanaume kinatembea kwa makini kwenye maji hayo.

Mwanamke amebeba gunia kubwa, huenda la chakula. Kichwani huku akionekana akipokea msaada. Mwanaume amevaa barakoa anampa mwanamke huyo msaada.

Udongo wa rangi ya kahawia umelowa maji na umefunikwa na vumbi, ukionyesha mazingira kame. Miti mirefu imepita kando ya barabara ya vumbi, ikitoa kivuli kidogo.

Mtoto mdogo ananywa maji yanayotiririka kutoka bomba la chuma. Anaonekana akinywa moja kwa moja kutoka kwenye mkono wake, akionyesha kiu kikali. Maji yanatiririka kwa nguvu kutoka bomba, yakimpa mtoto maji safi ya kunywa.

Vyombo kadhaa vilivyojazwa na jamii ya mikunde ya aina tofauti. Kila bakuli imejazwa na maharagwe yenye rangi tofauti, kama vile maharagwe meusi, meupe, mekundu na kijani. Kati ya vyombo hivyo, kuna gunia ndogo iliyojazwa na maharagwe meupe meupe.

Kikundi cha vijana wanafanya kazi ya kuchimba ardhi karibu na mtaro. Mmoja wao, kijana wa kiume, amevalia shati jeusi na suruali ya blue huku akitumia jembe. Mwingine amevalia shati jeupe na anatumia jembe kuchimba.

Jengo kubwa limeanguka kabisa, ikiacha vifusi vingi vilivyotawanyika. Sehemu kubwa ya jengo hilo imeanguka chini, huku vitu kama madirisha ,samani na saruji zikionekana zimeharibika vibaya.

Duka la dawa lenye bidhaa nyingi liko katika hali ya usafi na utulivu. Kuna rafu ndefu zilizojaa dawa na bidhaa mbalimbali za afya. Rafu hizi zimetengenezwa kwa kioo na zimepangwa kwa umaridadi zikiwa na mwanga wa kuvutia.

Meza ndefu ya maabara imejaa vifaa mbalimbali vya kisayansi. Katika sehemu ya kati kuna hadubini, mashine nyekundu na karatasi. Chini ya meza kuna kabati ndogo nyeupe za kuhifadhi vifaa. Kuta za nyuma zina kabati na stendi za kuhifadhi vifaa vingine.

Bodi nyeupe na pakiti ya kifaa cha kupimia shinikizo la damu vimepangwa kwenye uso wa blue . Kifaa chenyewe ni cheupe na kina skrini inayoonyesha nambari na alama za shinikizo la damu.

Kitanda cha wagonjwa chenye rangi nyeusi kimeegeshwa karibu na ukuta wa chumba. Kina miguu ya chuma na sehemu mbili za kulalia zilizounganishwa zikiwa na michimbuko. Kiti kimoja kimefunikwa kwa nyenzo ya kitambaa na kuna baraza la mawe upande wa kulia.

Mashine ndogo nyeupe ya OMRON imeketi kwenye meza ikiwa na mpini mweusi juu yake na tundu la buluu mbele. Karibu na mashine hii kuna baadhi ya nyaya zilizokunjwa na kifaa kingine cheusi.

Dripu ya matibabu ikiwa na vihesabu imening'inia kutoka kwenye mti wa chuma katika chumba chenye ukuta wa rangi ya waridi. Kando ya dripu mabango ya matibabu yamebandikwa kwenye ukuta.

Vifaa vya maabara vimepangwa kwenye meza vikiwemo darubini, mirija ya kupimia damu na mashine ya costlab na sws . Chupa ndogo yenye kioevu cha kahawia imewekwa mbele ya darubini.

Ubao mbili za kupimia uwezo wa kuona wa macho unaonekana zikiwa zimewekwa kwenye ukuta. Bodi hizi zimetumika katika ofisi za madaktari wa macho au katika maduka ya kuuzia miwani.

Kifaa cha kisasa cha kufuatilia hali ya mgonjwa kiko katikati ya chumba. Skrini yake inaonyesha data mbalimbali ikiwemo mapigo ya moyo, shinikizo ya damu na kiwango cha okisijeni.

Rundo la mirija ya vipimo, kila moja ikiwa na kifuniko chekundu. Mirija hio imepangwa vizuri katika vyombo vya plastiki na kupangwa moja juu ya nyingine. Jumla ya mirija hio ni zaidi ya thelathini, na imejaa maji au kemikali ndani yake.

Ndani ya chumba chenye rangi ya kijani kibichi, kuna skrini ndogo ya kijani inayotundikwa kwenye fremu ya chuma. Skrini hii inatumika kugawanya nafasi na karibu nayo kuna stendi ya chuma inayobeba dawa za kuwekewa wagonjwa kwa njia ya mishipa.

Kifaa cha kupikia kwa shinikizo ,kinachofanana na sufuria kubwa ya chuma ,kimesimama peke yake. Juu yake kuna kipimo cha shinikizo na mpini mweusi wa kushikilia.

Kifaa cha matibabu pengine autoscopy kikiwa kimefungwa kwenye kipochi chake maalumu cheusi. Kifaa hicho kina sehemu ya metali yenye mngao na sehemu ya juu yenye viga ya kurekebisha. Pembeni yake kuna karatasi yenye neno hospital .

Mwanamke amevalia sare ya kijivu na barakoa anajihusisha na kazi ya uandishi au ukaguzi wa nyaraka. Nywele zake zimesokotwa na kufungwa juu.

Mwanamke anashika kichwa chake kwa mikono yote miwili ishara ya mawazo mazito au dhiki. Uso wake umefichwa mikononi mwake na kufanya iwe vigumu kubaini hisia zake kamili.

Mtoto mchanga anaonekana akipatiwa chanjo ya polio. Mkono wa mtu mzima unashikilia kichwa cha mtoto na mwingine unadondosha matone ya chanjo kinywani mwake.

Afisa wa afya amesimama karibu na kitanda cha wagonjwa kilichoandaliwa. Amevalia sare nyeupe na anafanya usafi au anakiandaa kitanda kwa ajili ya matumizi. Kuna vitanda vingine viwili vya wagonjwa ndani ya chumba na vyote vina rangi nyeupe na buluu.

Daktari amevaa glovu nyeupe na ameshika stethoscope akimchunguza mtoto mchanga. Mtoto amefunikwa na blanketi lenye ruwaza za Kiafrika, akiwa amelala kwenye mikono ya mzazi au mlezi.

Daktari au muuguzi, amevalia barakoa na glovu nyeupe. Anampatia sindano msichana. Msichana huyo mwenye nywele zilizosukwa amevaa fulana nyekundu na anaonekana mtulivu.

Daktari wa kike au nesi amesimama mbele ya meza akufungua chombo cha kuhifadhi vifaa vya matibabu huku akionekana akifundisha wanafunzi. Wanafunzi wamekaa kwenye meza wakiwa wamevalia sare zinazofanana na kofia nyeupe wakimwangalia mwalimu kwa makini.

Mwalimu anaonekana akisimama karibu na watoto wanne wadogo walioketi kwenye meza. Watoto hao wamejishughulisha na shughli za kuchora au kuandika ,kila mmoja akiwa na karatasi na kalamu zake.

Mikono miwili inashikilia sabuni nyeupe huku maji yakitiririka kutoka kwenye bomba la shaba. Chini ya mikono kuna ndoo iliyojaa maji machafu ikionyesha mchakato wa kunawa mikono.

Mifupa ya mguu wa binadamu ambayo inaonyesha eneo la maumivu kwa rangi nyekundu na njano. Mifupa inaonekana iking'aa ikionyesha mazingira ya matibabu. Sehemu nyingine ya mguu inaonekana ikiwa na rangi ya kijivu ikionyesha sehemu zisizo na maumivu.

Mtu anaonekana akijifunga mkono wake na bandeji nyeupe. mkono wake mwingine unashikilia bandaje hiyo kwa umakini huku akiwa amevaa fulana ya bluu na koti la rangi ya kahawia.

Mwendesha baiskeli amesimama kando ya barabara, akishika mgongo wake kwa maumivu baada ya kuonekana akitoka kuendesha baiskeli. Amevalia kofia ya baiskeli na mavazi maalum ya kuendeshea baiskeli.

Mwanariadha anasimama akishika goti lake kwa mikono yote miwili, akionyesha ishara za maumivu. Amevalia kaptula nyeusi na kava saa mkononi. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua na barabara ninaonekana wazi mbele yake.

Mchezaji ameketi chini uwanjani akipatiwa matibabu baada ya jeraha. Msaidizi anaonekana akifunga bandeji kwenye mguu wa mchezaji akitumia vifaa vya matibabu vilivyowekwa karibu.

Mikono miwili ya mtu mzima inaonekana wazi ikionyesha mishipa iliyotuna na ngozi iliyokauka. Vidole vya mikono yote miwili vinaonekana vimeathirika huku baadhi ya vidole vikiwa fupi au vimekosa sehemu zake.

Mwanamke anayeonekana kuwa bondia ana macho yaliyochoka na uso wenye gogo. Kichwani mwake sehemu ya paji la uso imevimba sana ikionyesha jeraha lililopatikana. Anaonekana akitokwa na jasho ishara ya jitihada kubwa alilofanya.

Mwanaume amevalia jezi ya mpira wa mguu yenye rangi ya kijani na nyeupe huku akiwa ameketi chini ya nyasi. Anaonekana akiumia sana akishika mguu wake wa kulia kwa mikono yote miwili na uso wake kujaa maumivu.

Mmea wenye maua madogo ya manjano na meupe, ndio kipengele kikuu cha mandhari hii. Maua hayo yamechanua kwenye shina lenye majani membamba, yakiashiria ukuaji wa asili.

Mashamba ya mboga yanaonekana wazi yakiwa na mimea mingi ya kijani iliyo pandwa kuna mimea ndogo yenye majani ya rangi ya zambarau na kijani. Uzio wa mbao pia unaonekana nyuma.

Tawi refu la mmea lenye majani mengi ya kijani kibichi. Majani yanaonekana yakiwa na afya, yakionyesha ukuaji mzuri. Miti mingine na nyasi kavu vinaonekana kwa mbali zikionyesha mazingira ya asili.

Mmea wenye matawi mengi umejaa majani yenye rangi ya kijani. Mionzi ya jua inapenya kupitia matawi na kuangaza baadhi ya majani. Juu ya matawi hayo kuna matunda madogo yenye rangi ya kijani.

Mashamba ya mboga yamejaa mimea yenye majani makubwa yakionekana kustawi. Majani hayo yana rangi ya kijani na yanafunika sehemu kubwa ya udongo. Miunzi ya jua inamulika majani hayo. Ikionyesha udongo mweusi chini yake.

Shamba la vitunguu vimetawala eneo hili, likiwa na mimea mingi ya kijani iliyopandwa kwenye ardhi. Kila mmea unaonekana kuwa na majani marefu na membamba yaliyokuwa kwa wingi.

Migomba mirefu na minene imesimama wima ikiwa na majani mapana ya kijani. Migomba hio ina ndizi, baadhi zikiwa bado mbichi na nyingine zikiwa zimekomaa. Majani ya migomba yamekauka yakionyesha kuwa yametumia muda mrefu bila mvua.

Mmea mdogo wenye majani marefu na membamba unastawi katikati ya bustani. Majani yake yana rangi ya kijani kibichi na yamechomoza kwa wingi kwenye matawi yenye shina fupi lenye gome la kahawia.

Katika shamba la migomba ndizi mbichi zimekusanyika kwenye mti mmoja zikining'inia na zikiwa tayari kukomaa, kando ya ndizi hizo kuna jani lililokauka na migomba ambalo lina rangi ya udhurungi.

Mti kubwa wenye majani mabichi mengi. Uwezekano mkubwa ukiwa mti wa embe. Ukistawi vizuri chini ya mwanga wa jua, miale ya jua inaonekana ikipenya kati ya majani, ikitengeneza mikondo ya mwanga.